Mhudumu anaangalia katika mdomo wa mgonjwa huku mwenzake akimsaidia na kifaa spesheli cha kumulika mdomoni . Mgonjwa amevalishwa miwani ya kipekee ili kuweza kumsitiri.

Mafuriko barabarani ambayo yamejaa maji mengi huku gari ndogo likipita kwa shida. Miti na majengo yanaonekana kwa umbali ,hii inaashiria mvua kubwa na mafuriko yanayoathiri usalama na miundombinu, matukio ya kawaida yanaoleta changamoto kwa kazi nchini.

Mtoto mdogo anaonekana ni kama anapewa chanjo na muhudumu aliyevaa barakoa huku watu watatu wamesimama kando yake wakiwa na barakoa. Mamake mtoto amemshikilia vizuri akiangalia kwa umakini mtoto anapo pewa chanjo.

Feosol iron sulfate ni virutubisho vya madini ya chuma vinavyotumika kutibu ama kuzuia upungufu wa damu kutokana na ukosefu wa chuma mwilini. Vidonge hivi vina sulfate ya chuma kama kiambato kikuu na huja kwenye chupa iliyoandikwa jina ya bidhaa.

Mgonjwa yuko katikati akitumia kifaa maalum kinachomsaidia kutembea. Wataalamu wawili wa afya waliovalia koti nyeupe wanasimama kwa uangalifu. Mandhari ni ya hospitali, kifaa hiki huwezesha marekebisho ya mwendo na kurejesha nguvu za miguu baada ya majeraha.

Barakoa, sindano na chupa tatu za glasi, ziko juu ya meza ya samawati. Vifaa hivi vinatumika na mtoaji huduma za afya, kupeana chanjo ama kuwahudumia wagonjwa.

Mkono uliofunikwa na glovu ya buluu imeshika sindano iliojaa kumiminika. Karibu na sindano kuna chupa ndogo ya glasi iliyo andikwa "MMR vaccine".Mandhari ya nyuma ni rangi ya manjano iliokolea.

Mkono uliovalia glavu ya kijani, imeshikilia chupa ndogo ya glasi ambayo ina chanjo. Kwa wenye upande mwingine mkono huo pia umeshikila sindano ambayo imefunikwa kutumika kutumia chanjo hii.

Taswira ni ya kliniki flani ambapo mtoto amekaa chini . Tunaona muuguzi amevalia koti nyeupe tayari kumshughulikia . Kando pia tunaona kuna ndoo flani labda ni ya kutupa taka.

Barabara imefurika maji mengi na kufanya usafiri kuwa ngumu. Pikipiki na magari inapita ndani ya maji hayo, huku wasafiri wakionekana kuwa katika hali ya hatari. Nyuma tunaona kwamba kuna manyumba pia, yaliyozama kwenye maji.

Mwanamke amelala hospitalini akiwa amevalia nguo ya wagonjwa na amebeba mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi huku akimwangalia kwa upole. Amevaa kofia nyeupe, wanapatikana katika chumba cha hospitali huku kitanda cha kulazwa wagonjwa na vifaa vya matibabu vikionekana.

Mwanamke aliyevalia skrabu za kijani na glavu za kijani amesimama karibu na mgonjwa. Amevalia stethoskopu shingoni. Mandhari ya jumba inaonyesha mazingira rahisi ya kliniki. Daktari anamtunza mgonjwa akionyesha utoaji wa huduma ya kimatibabu muhimu.

Mwanamke amebeba jerrican ya manjano mgongoni mwake. Imefungwa na kamba. Amevalia nguo za kitamaduni za rangi ya chungwa na zenye michoro. Udongo kavu unaonekana nyuma ukionyesha mazingira ngumu.

Wauguzi watatu waliovalia barakoa, wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa wa meno. Muuguzi mmoja anamulika kwenye mdomo, huku mwingine akichunguza kwa makini. Wanaonekana wanajua ambacho wanafanya. Kliniki hii inaonekana pia kuwa safi, kuashiria kwamba imetunzwa vizuri.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia barakoa na glavu nyeupe wamesimama karibu na gari la kubeba abiria lenye nembo ya The Water Project . Gari lina rangi ya kijivu na lina madirisha meusi. Wanawake hawa wanaonekana kutabasamu na kujiamini labda wako tayari kuanza kazi ama wametoka kumaliza shughuli za mradi wa maji.

Watu sita, wakiwemo maafisa wa polisi na raia wamesimama wakiwa wamevalia barakoa. Wote wameshikilia nyaraka muhimu na mifuko ya misaada inaonekana mbele yao. Afisa mmoja ameshikilia bendera ndogo ya Kenya, ikionyesha tukio rasmi. Inaonekana ni hafla ya ugawaji wa misaada au vyeti vya kutambua mchango wa kifedha au kijamii.

Daktari wa macho amevalia barakoa akimpima macho mgonjwa kutumia mashine maalum ya uchunguzi. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum. Hii inaashiria huduma muhimu za afya zinazotolewa nchini kuhakikisha wakazi wanapata matibabu sahihi.

Ajali ya lori mbili za mafuta, moja inayowaka moto chini imefanyika. Watu wamekusanyika wengi wakitazama, baadhi yao wakipiga picha. Ajali hii inaweza kusababisha hasara kubwa ya mali na maisha, na inahitaji juhudi za haraka za kuzima moto.

Mtu anaonekana akinyunyizia mimea fulani madawa labda kuzikinga kutokana na wadudu ama magonjwa fulani ama kuzipea afya. Amejisitiri vizuri, amevalia glavu, barakoa na amejikinga vizuri.

Watu wamekusanyika hospitalini, wakimtazama mwanamake aliyelala kitandani akiwa amebeba mtoto mchanga mikononi. Huenda ni mzazi mpya. Mmoja wa waliokusanyika amevaa vazi la kitamaduni ikionyesha heshma na furaha ya kijamii. Usoo wa kila mtu umejaa tabasamu, mazingira yakieleza uzazi wa furaha na mshikamano wa kifamilia.

Mgonjwa aliyejeruhiwa amelala kitandani akiwa na bandeji kichwani, uso wake unaonekana kuchoka na kuonyesha maumivu, amelazwa kwa uangalifu wa karibu akiwa amezungukwa na vifaa vya matibabu, mazingira ya chumba cha hospitali ni tulivu, ikionyesha huduma wa haraka kwa mgonjwa aliye katika hali ya dharura.

Barabara imefurika maji kutokana na mvua kubwa. Magari mbalimbali yakiwemo gari ndogo, tuktuk na basi yanapita maji hayo. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea na miavuli, wakionyesha athari za mvua kubwa jijini. Hali hii inaweza kusababisha usumbufu wa usafiri na shughuli za kila siku.

Watu wawili wanaonekana pembeni, mwanamke mmoja na mwanaume mmoja ambao wamejikinga vizuri .Wamevalia gumboot na glavu wakiwa na reki mkononi wakikusanya uchafu pamoja kando ya barabara ambapo watu waliojuu ya pikipiki wanapita , pia kwa umbali kuna manyumba yaliyochakaa.

Mtu anaweza kuwa ni baba mtoto ama tu muuguzi. Anaangalia mtoto akiwa katika incubator anaweza kufurahi. Anaoenakana akimchunguza vizuri kuona vile anavyoendelea.

Muuguzi aliyevalia sare nyeupe na miwani, anaonekana akimchanja mtoto aliyeshikiliwa na mama yake. Mama anaonekana akimwangalia mtoto kwa makini, tukio hili likifanyika hospitalini ama kituo cha afya, likionyesha umuhimu wa chanjo ya afya kwa ukuaji wa watoto.

Hapa watu wanapokea chanjo, wengine wameketi nyuma wakingoja laini. Kuna mwenye bado anapatiwa chanjo ya mabega, anakunja uso ni kama anaskia uchungu wa aina fulani, lakini anaendelea kujikaza.

Mtu ananyunyuzia dawa, kemikali fulani katika zao la mahindi, amejisitiri vizuri kutokana na kemikali hizo, amevalia barakoa, ako na glavu huku amebeba mtungi unaokuwa na hiyo dawa mgongoni mwake.

Timu ya madaktri watano waliovalia skrubu za samawati, barakoa na kofia za upasauaji wanafanya kazi ndani ya chumba cha upasauaji. Vifaa vya kisasa vya kimatibabu na taa za upasauaji zimemzunguka mgonjwa ambaye amefunikwa. Watu wawili wanaangalia katika monitor za kompyuta zikiashiria ufuatiliaji makini.

Wanawake wawili wanatembea ndani ya maji machafu ambayo yanayoonekana kuwa mvua nyingi ilinyesha na yakaweza kufurika, nyumba ambazo ziko hapo kando zinaeleza hali duni ya maisha, mwanamke mmoja anatumia kijiti kuweza kujitembeza na mwingine amebeba vijiti mgongoni.

Hema lililo wazi, likiwa na vitanda vyenye magurudumu, kila kimoja kikiwa na godoro safi, vikionekana tayari kwa matumizi ya wagonjwa. Mandhari inaonyesha kuwa huenda ni wodi ya muda labda kwa tukio la dharura, huduma za afya mashinani au kliniki mkononi. Mazingira ni safi, yenye mpangilio mzuri.

Kuna muuguzi na mama akiwa amebeba mtoto, muuguzi amevalia barakoa akionekana kwamba akimweleza mama ambaye anaskia kwa umakini kuhusu jambo fulani. Mezani pia kunaonekana kuwa na spray ya aina fulani.

Watu wamevalia barakoa . Kuna wauguzi ambao wamevalia reflectors . Wanawadunga kwenye mabega labda ni chanjo ya ugonjwa kama vile Covid-19 ama ugonjwa mwingineo. Wamepanga line wanangoja huduma.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, huku watu wengine wakiwa wamevalia barakoa .Nyuma inaonyesha kituo cha chanjo kinachoendelea na juhudi za afya nchini.

Mwanamke aliyevalia makoti meupe na miwani anamtazama mwanamume kupitia kifaa cha kisasa cha kupima macho, anaonekana akibonyeza vifungo au kurekebisha pensi, chumba kina mabango anayotumia ya binadamu na chati cha macho kutani. Kifaa hicho huezesha daktari kutambua matatizo ya kuona.

Mafuriko makubwa yamefunika njia ya kutembea kati ya nyumba. Mwanamke aliyefwatwa na mtoto mdogo aliyevalia shati jekundu na nambari saba mgongoni wanatembea juu ya maji hii. Nyumba mbili za kawaida zenye paa za mabati na kuta ,zinaonekana pande zote mbili za njia iliyojaa maji. Karibu na nyumba moja, mbuzi wawili wamesimama kwenye sehemu kavu.

Madaktari wawili wa meno wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwa kwenye kiti cha kliniki, mmoja anamwangazia mwangaza mdomoni, huku mwingine akitumia kifaa maalum kuchunguza, wamevaa glavu, barakoa na mavazi ya kujikinga wakifanya kazi yao kwa usahihi na umakini.

Wanawake watatu wanaonekana, mmoja ameketi chini, mwingine amesimama nyuma yake na mmoja anaonekana akimdunga sindano mabegani, yaweza kuwa chanjo ya ugonjwa fulani, wote wanaonekana wamevalia barakoa kujisitiri.

Chupa tatu tofauti za dawa ya madini ya kalsiamu ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa na kuzuia magonjwa inaonekana. Dawa hizi zaonekana kuwa za company tofauti.

Wanawake wawili, mmoja amesimama huku mmoja amebeba mtoto mchanga mkononi .Muuguzi anaonekana akimdunga sindano kwenye mapaja huku wote wamevalia barakoa .Hapa yaweza kuwa kliniki ama hospitali.

Seti mbalimbali ya vitu vya kitamaduni vimepangwa, vikiwemo bakuli lenye ganda la kasa. Kuna vyungu vya udongo, chupa za zamani na vitu vingine vinavyofanana na dawa za asili au mapambo. Inaonekana ni kama duka la mganga wa jadi au makumbusho ya sanaa za kitamaduni.

Maboksi saba ya dawa yamepangwa mezani. Kila moja lina jina tofauti na lingine. Maboksi haya yana rangi tofauti na michoro ya viungo kama vile ubongo na mifupa na ini yakionyesha jinsi dawa inavyosaidia mwilini.

Eneo la kijiji au kambi ikionyesha kundi la watu likisimama kando ya mitungi yao tayari kuchota maji. Nyuma yao kuna nyumba ambazo ni duni. Hali hii inaashiria uhaba wa maji na watu wanategemea msaada au mbinu za jadi za kusafirisha maji.

Mwanamke mmoja aliyevalia sare za kitabibu na kofia za samawati na glavu, amesimama nyuma ya mgonjwa wake anayetabasamu, mgonjwa mwenye kichwa kipara amevaa sweta ya njano na anaonyesha ishara ya vizuri kwa kidole chake za gumba. Wote wawili wanadhihirisha furaha baada ya huduma ya meno.

Mtu ananyunyiza dawa fulani ama kemikali katika jikoni ili kuzuia labda wadudu kama vile kilamba mwiko na naona amejisitiri vizuri, amevalia mask na gloves na kujikinga mwili mzima.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na wanaume wamesimama wakiwa wamevalia fulana za buluu zenye nembo. Baadhi wanashikilia bendera ndogo za Kenya na wengine wana mifuko mekundu yenye nembo. Inaonekana kama wamekusanyika kwa ajili ya hafla ya jamii au mradi wa kutoa msaada.

Mhudumu wa afya aliyevalia miwani na stethoskopu kwenye shingo, anampatia mtoto mdogo chanjo. Mtoto huyo amebebwa na mama yake ambaye anaangalia shughuli hii kwa makini. Hii inaonyesha umuhimu wa kuendeleza afya ya watoto wadogo.

Muuguzi anamhudumia mtoto mdogo kwa upole ndani ya kifaa cha kulinda njoto, anahakikisha mashine inafanya kazi ipasavyo huku amevalia magwanda yake ya kazi. Mazingira ni safi kimatibabu yakionyesha upendo, taaluma na kujitolea kwa maisha ya mtoto.

Mwanaume mwenye kipara na mwenye umri mkubwa, akiwa amevalia barakoa ya samawati anapokea chanjo begani. Muuguzi anaonekana akimuangalia kwa umakini, huku akiwa amevalia barakoa.

Muuguzi aliyevalia magwanda yake ya kazi ya nyeusi na nyeupe anamshughulikia mtoto aliyelala kwenye kitanda chake spesheli cha kudhibiti joto. Muuguzi anaonekana akifanya kazi yake kwa makini akionekana akijua ambacho anafanya.

Daktari anamshughulikia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa katika hali fulani ya maumivu, anamwangalia kwa umakini masikioni mwake. Daktari anaonekana kuwa anajua ambacho anafanya na mgonjwa ametulia apate matibabu.

Daktari anayehusika na masuala ya masikio, anafanya uchunguzi wa ndani la sikio la mwanamke, kwa kutumia kifaa cha otoscope , mwanamke ameketi kwa utulivu, akiwa amevaa mavazi rasmi yenye rangi nyeusi na nyekundu. Daktari ameweka mkono mmoja kumshika mgonjwa kwa upole na mwingine akishikilia kifaa kwa umakini mkubwa.

Msichana ameketi kwenye kiti huku muuguzi akishika kichwa chake na kutumia mtambo fulani kuchunguza nyuma ya masikio yake. Nyuma yake tunaona pia kuna wamama wengi ambao labda wanangoja kushughulikiwa.

Watu wawili waliojisitiri vizuri kwa mavazi mazuri na glavu na barakoa wanaonekana wakimwaga kemikali flani kuelekea kwa container flani kubwa.

Mwanaume aliyevaa barakoa anamiminia dawa ya kunawa mkono kwenye viganja vya msichana mdogo aliyevaa barakoa pia, wamesimama kwa utulivu wakifuata taratibu za usafi na kinga. Mandhari inaonyesha tahadhari dhidi ya maambukizi huku tendo hilo likifundisha maadili ya afya.

Kina dada wawili walioketi nyuma ya mashine ya kushona wakiwa wamevalia koti nyeupe mmoja akiwa amevalia miwani na wote wakiwa wamevalia barakoa ya samawati . Wanaonekana wakiwa katika shughuli ya kuunda barakoa nyingine.

Watu wamevalia nguo za kujistiri kabisa. Yaonekana wanafanya kazi katika sehemu ambayo iko na hatari sana. Wamejifunika, kitu ambacho kinaonekana ni macho tu peke yake . Labda, wananyunyuzia dawa fulani ambayo ni kemikali.

Mhudumu wa afya aliyejikinga vizuri anaonekana akiweka madawa kwenye sacheti fulani, labda ni dosi ya mgonjwa ama anatengeneza kitu kwenye maabara. Hapo kando yake kwa meza kuna kemikali nyingi, labda ni madawa na pia kuna chupa mbili za maji.

Mwanamke aliyevalia kitambaa kichwani na barakoa, anaonekana akipata chanjo kwenye mabega. Mhudumu wa afya anamtazama kwa makini, akionekana akijua ambacho anafanya, wagonjwa wengine pia wako kwenye sehemu ya kando wakipata huduma.

Muuguzi amevalia sare njano na barakoa akimchunguza mtoto mchanga hospitalini. Mama mtoto pia amevaa barakoa akionyesha tahadhari za kiafya. Inaonyesha huduma muhimu za afya ya uzazi wa watoto zinazoletwa nchini.

Mikono miwili imewekelewa juu ya pakiti kadhaa za pedi za usafi wa kike. Pakiti hizi zinarangi ya bluu na nyekundu zikiwa na nembo na maandishi yanayoonesha kuwa ni pedi za usafi. Baadhi ya pakiti zimefungwa na bendi nyeupe.

Mtoto anaoenakana anapatiwa chanjo na mhudumu wa afya huku mama yake ameketi akishika mtoto mwingine mchanga akimwangalia. Wahudumu wa afya wengine pia wameketi hapo kando wakiangalia tukio hili kwa umakini.

Muuguzi aliyevalia magwanda yake ya kazi na stethoskopu kwenye shingo, anaonekana akimshughulikia mtoto ambaye amelala kwenye bidhaa maalum. Muuguzi anaonekana akijua ambacho anafanya na kumtunza mtoto kwa makini.

Daktari amevaa koti jeupe na tochi kichwani akimweleza mgonjwa jinsi kifaa cha kuskia kinavyofanya kazi. Hii inaashiria kliniki ya afya au kambi ya matibabu inayotoa huduma za afya nchini.

Hii ni wodi fulani ambayo kuna nesi anayeshughulikia mtoto mdogo. Amevalia barakoa. Hapo kando yawezakuwa ni mama ambaye anangojea kujifungua na manesi wengine wakiongea wakimhudumia. Mandhari haya yanaonekana kuwa ya hospitali ambayo kuna utaratibu na huduma inayofaa kwa akina mama na watoto.

Mtaalamu wa matibabu amevalia sare za kijani, anarekebisha mgonjwa aliyelala kwenye meza fulani ya kisasa, kifaa hiki kikubwa chenye umbo la duara, hutumika kuchunguza ndani ya mwili, mgonjwa amefunikwa kwa blanketi, utaratibu huu muhimu huwasaidia madaktari kugundua magonjwa au majeraha kwa usahihi, hivyo kuboresha huduma za afya.

Mgonjwa anakaguliwa mdomoni huku daktari aliyevaa glavu akitumia mwanga wa buluu kuangazia eneo la ndani kwa umakini. Daktari ameinama kidogo akitazama kwa umakini dalili au tatizo ka kiafya. Mazingira ni safi ya kitaalamu yakionyesha huduma ya hali ya juu ya uchunguzi wa afya ya kinywa na koo.

Daktari mwanaume amesimama karibu na kitanda cha hosipitali, akishika pruto kubwa la kijani. Anaonekana akitoka maelezo au akifanya maonyesho ya matibabu, kuashiria umuhimu wa vifaa hivi katika utunzaji wa wagonjwa.

Kundi kubwa la nzige linaruka angani ikionyesha tishio kwa mimea. Mwanaume mmoja anajaribu kuwafukuza kwa fimbo ndefu akionyesha mapambano dhidi ya wadudu hawa haribifu. Nzige huharibu mazao ya wakulima na kusababisha njaa na tatizo ya kiuchumi.

Wanafunzi wadogo wameketi nyuma ya meza zao wakimskiza mwalimu akiwapea maelezo kuhusu kitu fulani. Wanamuangalia kwa umakini huku wakitaka kusoma kutoka kwake.

Wafanya Kasi wa afya wanne wakiwa wamevalia makoti meupe na barakoa wanaonekana wakifanya matibabu au ukakusi wa afya, vifaa vya matibabu kama vila vyombo vya chuma na bakuli nyeupe zimepangwa kwenye meza inaonekana kama kliniki ya muda au kambi ya matibabu inayotoa huduma za afya Kwa jamii.

Wakaazi wa mji fulani ama kijiji fulani wamejitokeza kwa wingi, wanaonekana wakichunguza mto fulani, labda tukio fulani lilitendeka, labda ajali mtu alianguka kwa mtoni wanangoja kumchukua ama wanataka daraja lijengwe hapo.

Mtu mmoja, huenda ni katibu anawasaidia watu waliosimama huku wakiwa wamevaa barakoa wakifuata taratibu za kiafya. Anaoenakana kuwapatia maelekezo au kuwahudumia kwa ustaha. Karibu nao watu wengine wamekaa kwa utulivu wakisubiri huduma. Mandhari inaonyesha mpangilio mzuri wa ofisi yenye nidhamu na huduma inayotolewa kwa umakini.

Tanki ya kuhifadhi maji kubwa inaonekana iliyoekwa juu kabisa. Mtu mmoja anaoenakana akijaribu kupanda juu. Wengine wawili wako juu. Mmoja anaangalia hali ya anga na mwingine anaangalia mandhari.

Mtu aliyevalia vazi la buluu la kinga na kofia nyekundu na barakoa anatumia kifaa cha kutoa moshi mweupe mwingi. Moshi unamzunguka na miti ya kijani kibichi inaonekana nyuma. Huyu ni mfanyikazi wa kudhibiti wadudu akifanya kazi yake.

Mwanamke ameketi kwenye kiti nje ya hema akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa. Nyuma yao kuna mapambo ya pluto na hema.

Mwanamume amevaa koti jekundu na kofia nyeupe akisukuma matumbi yaliyojaa vitu kama vile magodoro, masanduku na mifuko kupitia maji mengi ya mafuriko. Inaonekana kama anahamisha mali yake kutokana na eneo lililo athiriwa. Hali hii inaashiria uharibifu lililo sababishwa na maji.

Chupa za dawa na maji zimewekwa kwenye meza ya plastiki nyekundu. Dawa hizi zinahusika na matibabu na kuimarisha afya. Katika upande mwingine, gazeti linalokaa kwenye stool , lina habari na taarifa za kila siku likionyesha umuhimu wa kujua kinachoendelea katika jamii.

Daktari wa meno anamshughulikia mgonjwa ambaye ni mama aliyeketi kwenye kiti spesheli la kliniki. Daktari amevalia glavu nyeupe mkononi na barakoa kwenye pua. Amevalia tochi muhimu kuenekeza katika mdomo wa mgonjwa huu.

Muuguzi wa afya anampatia mtoto mchanga aliyebebwa na mama yake chanjo labda ni ya polio, huku hapo kando tunaona chifu na wenzake wakiangalia kwa makini huku wagonjwa wengine ama wazazi walio na watoto wako hapo kando, wanangoja pia kupatiwa chanjo.

Mtu aliyevaa barakoa anapanga dawa kwenye vifungasho vidogo, huenda akiwa katika duka la dawa au maabara, amevaa nguo safi akifuata taratibu za kiafya na usalama. Mazingira hayo yanaonyesha shughuli ya kitaalamu ya usambazaji au maandalizi ya dawa kwa ajili ya wagonjwa, kuzingatia usafi na uangalifu wa hali ya juu.

Mtu anatembea akiwa na mavazi ya kujikinga, amevalia barakoa, amevalia glavu kujisitiri, amebeba mitungi fulani ambayo imechorwa alama ya hatari. lnaonyesha anaweza kuwa anafanya kazi katika kiwanda fulani, ambacho labda kinaunda sumu ya aina fulani.

Anaonekana akizima moto mdogo akitumia kizimamoto chekundu. Ananyunyiza povu au kemikali kutoka kwenye kizima moto kwenye ndoo inayowaka moto chini. Mazoezi haya yanaonekana kufanyika nje kwenye ardhi iliyotengenezwa kwa vigae.

Kidole kidogo cha mtoto kimechorwa alama kwa kalamu maalum ,huenda baada ya kupata chanjo. Mtu mzima anashikilia kidole hicho akionyesha uangalifu na usafi .Alama hiyo ni thibitisho kwa huduma ya kiafya iliyotolewa katika mazingira ya kiafya inayozingatia: usalama, tahadhari na ufuatiliaji wa maendeleo ya afya ya mtoto.

Wanaume watatu wamesimama huku mmoja akiwa amevalia barakoa ya samawati na koti jeupe anaonekana akiwaelekeza wenzake. Nyuma yao kuna staki ya masanduku ya njano na nyeupe na juu kulia kuna nembo ya samawati, ikiashiria shughuli ya shirika fulani. Inawezekana kuwa ghala au kituo cha usambazaji ambapo bidhaa zinatayarishwa.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia mavazi ya matibabu na barakoa wanamhudumia mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Mmoja anaonekana akimchunguza mdomo wake huku mwingine akionyesha kidole cha gumba. Hii inaonyesha kituo cha matibabu cha meno ambacho kinatoa huduma muhimu za afya ya kinywani.

Mwanamke aliyevalia barakoa anapokea chanjo kwenye bega lake. Anaonekana akiwa jasiri akimwangalia muuguzi. Kando kuna bokisi fulani ambayo inatumika kuweka chanjo hizo.

Dawa ya chanjo ya homa ya manjano imo ndani ya chupa ndogo ya kio, yenye lebo inayoonyesha jina na maelezo ya matumizi. Kando yake kuna sindano safi iliyoekwa tayari kwa ajili ya kuwa dosi. Mazingira ni safi na ya kitaalamu, ikionyesha maaandalizi ya utoaji wa chanjo kwa usalama na ufanisi wa juu.

Mwanamke ameshikilia mtoto mchanga aliyevalia kofia nyekundu, mwanaume mwenye koti ya manjano na kinga ya uso akimchunguza, kumpatia huduma mtoto, wako kwenye hafula inayoonekana kuwa ya kiafya, nguo za manjano huashiria mpango au kampeni ya jamii, kitendo hicho kinaweza kuwa chanjo, ikilenga kulinda watoto dhidi ya magonjwa hatari.

Mhudumu wa afya aliyevalia magwanda yake ya kazi ya samawati na barakoa, anamhudumia mgonjwa aliyelala katika kitanda spesheli. Mgonjwa amevalia miwani spesheli kumkinga. Mhudumu anaonekana akimwangalia kwa kina huku akijua ambacho anafanya.

Vitu mbali mbali vinavyotumika kwa shughuli za kiasili kama vile chupa za kiasili, zile shanga na vifaa vingine, huenda ni vifaa vya mganga wa kienyaji au mtaalamu wa tiba asilia vinavyo patikana na kutumika nchini.

Mhudumu wa afya amevalia sare nyeupe akiwa ameshikilia sindano ndogo akijiandaa kumpa mtoto chanjo ya matone ya mdomo . Mtoto amebebwa na mwanamke aliyemshikilia kwa upole akionyesha utunzaji wa afya ya watoto.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vinavyotumika katika shughuli za jadi au za kitamaduni. Kuna bakuli na kikapu lililojaa mimea au viungo na chupa mbali mbali zenye powder au mimea, pia kuna nguo ya kahawia iliyotandikwa na vitu kama vile kamba na karatasi zimetapakaa. Inawezekena kuashiria matayarisho ya dawa za asili au mila fulani.

Wanawake wamekusanyika karibu na jengo ndogo la samawati na nyeupe, ukuta wa jengo hili inaonyesha wahisani wa miradi huu wa kutoa maji. Eneo hili linaonekana kuwa kame. Kituo hiki muhimu huwezesha jamii kupata maji salama na safi kwa matumizi ya kila siku.

Mijengo ya mabati yamefurika maji ya mafuriko, huku watu wawili wakitembea ndani ya maji machafu. Mafuriko haya yameathiri vibaya wakazi na maisha ya wakazi, yakionyesha changamoto za mazingira zinazokabidhi, baadhi ya maeneo.

Mwanamke na mwanaume wamesimama mbele ya choo cha bluu kinachosomeka fresh life katika mazingira ya makazi duni. Mwanamke amevaa kanga ya rangi ya samawati, na mwanaume amevaa shati la rangi ya kijani kibichi na suruali ya jeans . Choo hicho kimejengwa kwa plastiki na kina paa la bati.

Jumba linawaka moto kwa nguvu, moto mkali ukitoka kwenye paa na madirisha. Hali hii inaweza kuwa hatari sana kusababisha uharibifu mkubwa. Matukio ya moto kama haya yamekuwa yakitokea mara kwa mara kwenye mazingira haya duni.

Kijana mdogo anapokea sindano kutoka kwa mfanyakazi wa afya ambaye amevalia barakoa na glavu .Mtoto analia kidogo uku mama yake akimtazama Kwa wasiwasi na tabasamu akimtuliza. Mama amevaa nguo ya samawati yenye mapambo ya dhahabu.

Mzee ameketi kwa utulivu kwenye kiti, amevalia barakoa na kofia, huku akidungwa sindano kwenye mabega na mhudumu, uso wake unaonyesha subira na ujasiri akiamini katika huduma anayopokea, mazingira yake ni safi yanaonyesha utaratibu wa kitaaluma katika utoaji wa matibabu kwa mtu wa umri mkubwa.

Mwanasayansi wa maabara amevaa barakoa na koti jeupe akifanya kazi kwa uangilifu ndani ya kabati la usalama. Analinda sampuli za damu zilizowekwa kwenye reki. Kazi hii ni muhimu kwa utafiti wa kisayansi na afya ya umma.

Chupa ya rangi ya kijani, yenye dawa ya kuboresha madini ya chuma mwilini. Inasaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu, na ina vidonge mia moja. Ni muhimu kwa afya njema ya damu.

Wanawake wawili wanateka maji kutoka kwenye shimo ndogo ardhini, mwanamke wa kwanza aliye upande wa kushoto ameinama karibu kujaza maji kwenye chombo cha manjano, karibu naye kuna chombo kingine cha manjano ambacho tayari kimejaa. Mwanamke wa pili aliye upande wa kulia amesimama karibu na shimo ya maji huku akishikilia sufuria.

Chupa ndogo za glasi zenye chanjo ya homa zaonekana, na barakoa ambayo imetapakaa mezani. Kando yake kuna sindano, ambayo yaweza kutumika kutumia dawa hii.

Mwanamke aliyevalia barakoa na aproni nyeupe anatumia sindano kuvuruta dawa kutoka kwa chupa kidogo. Nyuma yake pia kuna mwanamke aliyeketi na wahudumu wengine wa afya. Yuko ndani ya hema jeupe likiashiria kituo cha afya cha muda au kampeni za chanjo.

Mtoto anaoenakana akipewa chanjo huku ameshikiliwa vizuri na mama yake. Mhudumu anaoenakana akitilia maanani katika shughuli hiyo . Watoto wengine wako hapo kando labda wamemaliza kuhudumiwa ama wanangonja huduma.

Daktari wa meno akiwa na msaidizi wake wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha hospitali amefungua mdomo, mmoja akimulika na mwingine akichunguza kwa makini. Wote wanaonekana wakiwa waadilifu wakijua wanachofanya.

Mwanamke amesimama akiwa amevalia mavazi ya kitamaduni na kitambaa cha kichwa. Mitungi mingi ya kuchotea maji ya rangi tofauti iko nyuma yake. Hii inaonyesha eneo lenye uhaba wa maji, ambapo watu hukusanya maji kwa matumizi za nyumbani.

Daktari anaonekana akimchunguza mtoto. Amevalia magwanda yake ya kazi, ana barakoa na stetoskopu shingoni. Mamake mtoto anaonekana akiwa hapo kando akifuatilia kwa umakini. Chumba hichi kinaonekana kuwa kliniki ambayo imetunzwa vizuri.

Mikono miwili imeunganishwa, mmoja akiwa ameshikilia mkono mwingine, ulioekwa vifaa vya matibabu na nyaya. Mkono wenye vifaa unaonekana umefungwa kwenye kifaa maalum kinachoshikilia mkono kuashiria matibabu au mazoezi ya kurekebisha afya.

Soko la dawa za asili laonekana likiwa na mizizi, magome na poda zilizohifadhiwa kwenye chupa. Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa mbalimbali na huonyesha utamaduni wa kijiji hiki kwa kutegemea tiba asilia.

Nyumba imezungukwa na maji ya mafuriko, ikionyesha athari mbaya za mvua mkubwa. Baadhi ya paa zinaonekana zimechakaa, huku maji yakiwa yamejaa. Hali hii inaonyesha changamoto za mafuriko, zinazokabili baadhi ya maeneo nchini.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti akiwa amevaa barakoa, pia mhudumu amevaa barakoa, anamdunga sindano la mabega ambalo laweza kuwa la chanjo na mgonjwa anaonekana hana hitilafu yoyote anapokea sindano akiwa ametulia.

Mzee amekaa kwenye kiti huku akipokea chanjo kwenye mabega yake. Muuguzi anamwangalia kwa makini, huku akionekana akijua ambacho anafanya. Wote wamevalia barakoa kuashiria kufuata sheria za afya.

Makonde makubwa ya nzige wamekalia jani la mahindi wakionyesha tishio kubwa kwa mazao. Nzige hawa wakiwa na rangi ya kahawia mabawa yenye madoadoa wanaharibu mimea, wakileta changamoto kubwa kkwa wakulima wa mahindi Kitale na maeneo mengine ya kilimo.

Kundi la watu watano waliovalia mavazi ya kujikinga yakiashiria uwepo wa hatari. Wawili kati yao wamebeba vifaa vya kunyunyizia dawa migongoni mwao, vikiwa na rangi ya samawati. Katikati yao kuna gari ndogo la kubebea mizigo aina ya pickup likiwa na kitu fulani kilichofunikwa cheupe.

Daktari mwanaume akiwa amevalia kanzu nyeupe na miwani, anatumia kifaa maalum kuchunguza sikio la mwanamke aliyeketi. Anaonekana akitoa huduma za matibabu ya masikio. Hii inaonyesha umuhimu wa upatikanaji wa huduma za afya hasa kliniki za kutoa huduma maalum.

Mtoto mdogo anaonekana akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mama yake amemshikilia vizuri akiwa amevalia barakoa na mhudumu wa afya pia amevalia barakoa. Wameketi katika chumba kinachoonekana kuwa kliniki ama hospitali flani.

Mtaalamu wa mifugo aliyevalia mavazi ya kujikinga anachukua sampuli ya pua kutoka kwa ngombe kwa kutumia kifaa maalum . Ngombe amefungwa kwenye kizimba cha chuma kwa usalama . Mchakato huu unafanyika ili kuchunguza afya ya mnyama na kuzuia maambukizi ya magonjwa hatari kwa wanyama.

Mtu aliyejisitiri vizuri, aliyevalia glavu, gumboots na barakoa anaonekana akinyunyuzia mimea dawa labda kuikinga ama kuua wadudu ambao wanawezakuathiri mimea hiyo.

Wauguzi wawili wamevaa sare za hospitali na glavu wakihudumia watoto wachanga waliozaliwa na wamelazwa kwenye vitanda maalum kwa uangalizi katika chumba cha watoto. Watoto hawa wamewekwa vifaa vya ufuatiliaji na mashine ya kupima joto.

Wauguzi wawili wanaonekana wakimwangalia mtoto kwa umakini mmoja akionekana akitoa kitu kwa pua lake, muuguzi mmoja amevalia miwani huku wote wawili wamevalia magwanda yao ya kazi na barakoa kwenye mapua.

Mtoto mchanga, anafanya mazoezi ya kutembea kwa msaada wa watu wawili wazima wakiwa na vifaa maalum, anatabasamu akionyesha maendeleo. Hii inaashiria huduma za ukarabati zinazotolewa katika shule, zikilenga kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum kufikia uwezo wao wa kamili.

Mhudumu anaonekana akivuta dawa ya aina fulani kutoka kwa chupa yake, anaonekana kwamba ako na umakini, amevalia barakoa huku wagonjwa wako nyuma yake wanangoja huduma zake.

Seti ya chanjo cha homa ya manjano imepangwa kwenye meza ya kahawian, sanduku ya chanjo lililo wasi likiwa na sambuli za kijani ndani, chupa ndogo ya kiwevu na kijitabu cha maelezo kinaonekana, vifaa hivi vinaweza kutumika kuzuia ugonjwa hatari ya homa.

Mtu mmoja anayunyuzia dawa kwenye mimea shambani kutumia pampu ya mgongoni na bomba ya kunyunyuzia. Amevaa mavazi ya kujikinga kama vile barakoa, glavu au koti maalum kuzuia kugusana na kemikali hizo. Mimea inaonekana imestawi vizuri na mandhaari ya shamba ni safi na yenye mpangilio.

Chupa kadha za dawa zimepangwa, kila chupa ina maandishi inayoonyesha kuwa ni kwa ajili ya usimamizi wa kisukari, zimefungwa vizuri kwa ajali ya usalama. Hizi ni dawa za mimea zinakusudiwa kusaidia wagonjwa wenye kisukari.

Taswira inaashiria mahali palipokauka kabisa. Miti inaonekana imepoteza matawi yote . Kuna kijumba kimoja ambacho kinaonekana kimeundwa kwa nyasi iliyokauka na matambara na pia kuna mtungi kwa maji hapo kando kuashiria kwamba sehemu hii inakosa maji.

Mwanamke aliyevalia barakoa, fulana ya pinki anatumia kipaz0a sauti huku akisimama mbele ya vibanda vya mabati na matofali katika eneo la makazi la watu wengi. Mwanamke mwingine amesimama karibu naye, inaonekana kama juhudi za uhamasishaji wa jamii au utoaji wa tarifa muhimu.

Wahudumu wawili ambao wamevalia barakoa na koti ya samawati wamesimama, mmoja anaonekana akimhudumia mzee aliyeketi katika kiti kwa kumpima hali yake ya joto mwilini.

Wauguzi wawili wa meno wanaonekana wakivaa barakoa samawati, wakimshughulikia mgonjwa aliyelala katika kiti spesheli ya hospitali. Mmoja anamumulikia mwingine ambaye anaonekana akichunguza meno ya mgonjwa huyu kwa makini.

Watu wanne wamesimama, wanawake watatu na mwanaume mmoja. Mwanamke mmoja na mwanaume mmoja wanaonekana wakinawa kutoka kwa tanki fulani iliyo na maji. Kando yao tunaona kibanda fulani ambacho kiko na maua na ndoo fulani ambazo zinawekwa bidhaa.

Kuna bango ambalo limeandikwa Doctor Muduba, tiba ya magonjwa, nguvu za kiume, mshipa wa mwili, kaswende sugu, kisonono, huyu anaweza kuwa daktari miti shamba, kuna chupa hapo mbele yake, baiskeli pia limeegeshwa hapo kando, ako nje anangoja wateja.

Daktari wa meno akiwa amevalia barakoa, kofia ya bluu na miwani maalum yenye darubini anamtibu mgonjwa wake. Mgonjwa amelala chini akiwa amevaa miwani ya kinga. Daktari anaonekana akifanya kazi kwa umakini mkubwa, labda akifanya uchunguzi au matibabu ya meno.

Wanafunzi wa shule wamevaa barakoa na kunawa mikono yao kwenye kituo cha kunawa. Wamevalia sare ya njano na bluu. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi na afya shuleni, hasa katika kipindi cha korona.

Mtoto mdogo anapatiwa chanjo na muuguzi, huku mama yake aliyekalia hapo kando akimwangalia kwa makini akiwa amebeba mtoto mwingine mchanga. Wauguzi wengine pia wako hapo kando wakiangalia shughuli hii kwa makini.

Tangazo la daktari wa miti shamba ambaye anajiita doctor Galazinga. Kuna mahali pa kumpata, kuna nambari ya simu, kuna vitu ambazo anasema anapeana hapo kwenye tangazo hilo.

Duka la kununua maji laonekana wateja wakiwa wamepanga laini na mitungi yao tayari kuchota maji. Mle ndani kuna mtu aliyevalia koti jeupe akiwashughulikia wateja kwa kasi na kwa makini.

Mwanamke aliyechuchuma akichota maji, kutumia mtungi na besheni, akiwa ametabasamu akionekana kwamba amekosa meno moja. Nyuma yake kuna manguo ambayo yameanikwa, na vyumba ambavyo vina mabati ambayo yamechakaa, kuonyesha hali duni ya maisha.

Mtoto ameshikiliwa vizuri na mzazi wake aliyevalia barakoa huku mhudumu akiwa na sindano mkononi tayari kumdunga chanjo. Hii inaonyesha matukio ya kiafya ambayo inaendeleza ukuaji wa mtoto.